Kuna daktari ambaye anamdunga sindano mgonjwa mmoja ambapo, mgonjwa huyu amevalia barakaoa pia, na watu na madaktari wamevalia barakoa pia. Vilevile daktari huyo amevalia glavu mkononi mwake.

Kuna daktari ambaye anamshughulikia mgonjwa, kwa ajili ya uponyaji. Daktari huyu amevalia mavazi yake, na pia glovu. Pia kuna vyombo vya uponyaji.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti huku akiwa anadungwa sindano na daktari. Daktari huyo akiwa amevalia glovu za nyeupe. Pia kuna watu wengine wamesimama kando kando.

Kuna mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti kisha daktari anamdunga shindano kwenye mkono. Pia kuna watu wengine ambao wamekaa ndani ya hema.

Daktari anamtibu mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha mgonjwa. Pia daktari huyo amevalia nguo ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa huku daktari wakiwa wanamhudumia. Dakatari hao wamevalia barakoa na glovu ya nyeupe.

Hawa ni watu ambao wamesimama watu hawa wote wakiwa watano huku mmoja akiwa ameshikilia kitu fulani mkononi mwake. wengine wakiwa wameshikilia sare fulani.

Hii ni picha ambayo inayowaelekeza watoto kushughulikia wadogo wao. Picha hii iko na mkubwa wawili na mdogo mmoja, vile vile, mdogo akiwa amelala huku hawa wakubwa wakiwa wanamwangalia.

Hawa ni madaktari ambapo kuna mgonjwa ambaye amekuja kwa ajili ya matibabu, huku akiwa anatibiwa kwa kudungwa sindano. Vilevile daktari hao wamevalia barakoa.

Hawa ni watu ambao wamekaa kwa minajili ya kupigwa picha. Watu hao wengine wakiwa wamekaa kwenye kiti huku wengine wakiwa wamesimama. Pia kuna gari na miti mikubwa mikubwa.

Hawa ni watu ambapo watu hawa wamekaa chini kisha kuzungumza kuhusu jambo fulani huku kukiwa wangine wamesimama vile vile kuna shughuli ya sokoni ambapo watu wananunua bidhaa tofauti tofauti.

Kuna gari aina ya lori ambalo limesimamishwa. Gari hilo likiwa limepambwa huku likiwa na watu ndani. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna gari ambalo limeegeshwa kwenye maegesho kisha nyuma yake kuna gari la aina ya matatu pia nalo lime egeswa lenyerangi ya kijani kibijin na nye ube, na pia kando yake kuna tanki ambalo pia lime wekwa.

Hawa ni watu ambao wamekaa kwenye kiti na kukaa kwenye kikao na kisha kuzungumza jambo fulani. Vile vile wako na vitabu juu ya meza kwa ajili ya kuandika.

Hawa ni watu ambapo wamekaa chini na kungoja kuogeleshwa kuhusu jambo fulani. Huku kukiwa na taa kwa ajili ya mwangaza na kuona.

Hawa ni watu ambao wamekaa chini huku wakiwa wanamsikiliza mtu fulani, ambaye yuko mbele yao akiwa anawasomea jambo fulani. Watu hao wakiwa na vitabu juu yao ya meza, huku wakiwa wanaandika, huku wengine wakiwa wanasikiliza.

Hawa ni watu ambao wamekaa ndani ya ofisi huku wakiwa wote wamekaa kwenye kiti wakiwa na vitabu mbele yao na wakiwa wamevalia barakoa. Vilevile kuna mwangaza.

Hawa ni watu ambao wamekaa kwenye kiti. Watu hawa wakiwa wamechanganyikana huku wakiwa wana ngoja mtu ambaye yuko mbele yao kuzungumza mambo tofauti tofauti na kuyasikia.

Hawa ni watu ambao wamekaa kwenye kiti. Watu hawa wakiwa wakona vitabu na kalamu. Pia kuna mmoja ambaye yuko mbele yao kwa ajili ya mazungumzo.

Hawa ni watu ambapo, watu hawa wamekaa chini, huku wakiwa wanatazama mbele kukiwa kunaonyeshwa kuhusu jambo fulani, huku kukiwa na mtu mwingine mbele akiwa anawaelezea.

Huku ni kwa kituo cha afya ya meno ambapo kuna mtu ambaye amekuja kwa ajili ya matibabu ya meno huku akiwa ameacha mdomo wake wazi kwa ajili ya matibabu huku kukiwa na daktari amevalia glovu na kumtibu.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anamtibu mtu ambaye amekuja kwa ajili ya matibabu ya meno. Pia daktari huyo amevalia vazi la samawati.

Kuna dakitari wa meno ambaye anatumia kifaa maalum kwa ajili ya matibabu ya meno. Pia amevalia glovu ya samawati, pia mtu huyo ameweka mdomo wazi kwa ajili ya matibabu.

Hawa ni watu ambao wanapokea chakula cha msaada ambapo chakula hiki huletwa kwa minanjili ya kusaidia watu ambao wako na njaa na ambapo hawana chakula.

Hawa ni madaktari ambapo, madaktari hawa wanatibu mgonjwa fulani ambaye wamemueka kwenye kitanda cha wagonjwa. Vilevile kuna madaktari wengine ambao wanaangalia vitu fulani.

Kuna watoto ambao ni wadogo ambao wamesimama, huku wakiwa wanaongeleshwa na daktari. Pia kuna mtu mwingine ambaye amekaa kwenye kiti.

Kuna mtu ambaye ameenda katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Mtu huyo anapimwa na daktari kwa ajili ya kujua shida yake na tatizo lake.

Hawa ni watu ambao wako kwenye ufuo kwa minajili ya kusafisha ufuo huo ambao ukona takataka na uchafu mwingi. Pia kuna maaskari ambao wameweka ulinzi.

Hawa ni watu wa ushirika mwekundu. Watu hawa wamekuja kwa ajili ya uokoaji ambapo wamevalia glavu mkononi mwao . Vilevile kuna watu wengine ambapo wapo kando, kando.

Kuna watu wengine ambao wamekaa kwenye kiti, huku wengine wakiwa wamesimama. Vile vile kuna daktari ambaye amevalia barakoa, akiwa anakuja kwa watu hao.

Hawa ni watu ambao wanavuka mto huku wakiwa wamepanda shua. Huku wengine wakiwa wamevalia kofia. Pia, kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Kuna watu ambao wamevalia sare rasmi kwa ajili ya kufanya shuguli fulani. Watu hao wakiwa pia wamebeba ngazi na kuipeleka kwa ajili ya kufanya shuguli hiyo.

Kuna mtu ambaye amevalia kanzu, huku akiwa amevalia kofia. Vile vile, kuna maafisa wa polisi ambao wamekuja kupeana vitu fulani, huku kukiwa na mtu mwingine anapeana vitu hizo.

Kuna wagonjwa ambao wamefika kwenye kituo kwa ajili ya uponyaji. Wagonjwa hao wakiwa mmoja wao anatibiwa na daktari huku daktari huyo akiwa amemshikilia mkono na kumpima.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti, huku wengine wakiwa wamesimama. Watu hao wengine wakiwa wamekaa kwenye kivuli. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Kuna mvua nyingi ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko. Mafuriko hayo yamefika hadi kwa kituo cha afya ambapo watu hukuja na kutibiwa.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa chini huku wanafunzi hawa wakiwa wamekaa vikundi vikundi. Pia kuna walimu ambao wanawaelezea jambo fulani.

Hawa ni watu ambao wote wamevalia barakoa huku mwingine akiwa amepanda juu ya gari na kuzitupa chupa ambazo ziko bure zote ndani hazina kitu.

Kuna mvua ambayo imenyesha kwa wingi na kusababisha mafuriko. Mvua hii imeingia kwa nyumba tofauti tofauti na kisha kufanya watu kutoka nje. Vile vile, kuna miti mikubwa.

Huyu ni mtoto mdogo ambapo mtoto huyu anakunywa maji kupitia mkono wake ambapo maji yanatoka kwa mfereji na kisha kuyakunywa kutumia mkono wake.

Kuna watu ambao wamevalia mavazi fulani kwa ajili ya shughuli ya kuokota na kuondoa takataka ambazo huchafua mazingira. Pia kuna magari ambazo zimeegeshwa.

Kuna mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko. Watu wakiwa wanatembea kwa mafuriko hayo. Vili vile, kuna miti mikubwa. Pia, kuna gari ambalo limepinduka.

Kuna mvua ambayo imenyesha nyingi na kusababisha mafuriko, kisha gari hizo kuzama kwa sababu ya mafuriko. Vilevile, kuna majumba aina ya ghorofa.

Kuna gari aina ya lori ambalo limewekwa gunia ambazo zimewekwa vitu tofauti tofauti huku kukiwa na mtu mwingine amesimama juu ya lori hiyo.

Kuna ghorofa ambayo imeanguka, pia kuna gari ambayo imeangukiwa na ghorofa hio. Pia kuna mti ambao uliangukiwa na ghorofa hio.

Kuna milima ambayo ikona miti mikubwa mikubwa, Pia kuna barabara ambazo zilitipia kwa milima hio za kuelekeza watu kutoka mahali kwingine adi kwingine.

Hiki ni kituo cha afya ambapo watu hapa hukuja na kupokea matibabu tofauti tofauti. Pia kuna taa kwa ajili ya mwangaza na viti kwa ajili ya watu kukaa.

Hiki ni kituo cha afya. Kituo hiki ni cha matibabu ya meno. vile vile ,Kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili , ya mwangaza.

Hiki ni kituo cha afya ambapo watu hukuja kwa ajili ya matibabu ya meno. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza. Vilevile kuna meza na maji.

Hiki ni chumba cha majaribio ambapo wanafunzi hukuja na kujaribu vitu tofauti tofauti ili kusoma. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Hili ni duka la dawa ambapo duka hili huuza dawa tofauti tofauti. Vilevile duka hili limepambwa. Pia kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Kuna kituo cha afya ambapo kituo hiki ni cha Lang'ata, vilevile kituo hiki hukuwa na dawa tofauti tofauti ambapo watu hukuja na kununua dawa hizo.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye chumba cha wagonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa pia kuna daktari ambaye anashughulikia mgonjwa huyo.

Hiki ni kutuo cha afya ambapo watu hukuja huku na kutibiwa magonjwa tofauti, tofauti. Vilevile kuna taa ambayo inawaka kwa ajii ya mwangaza na kuona vizuri.

Hiki ni kituo cha afya ambapo watu hukuja kwa ajili ya matibabu tofauti tofauti. Vile vile, kuna gari na pikipiki ambazo zimeegeshwa. Pia, kuna mti ambao umekua mkubwa.

Hiki ni kituo cha afya ,kituo hiki ni cha kupima ugonjwa wa corona vile vile kituo Iko iko kwenye chumba la ghorofa pia kuna mlango ambao umefunguliwa.

Kuna kituo cha afya ambapo watu hukuja kwa ajili ya kutibiwa magonjwa tofauti tofauti. Vilevile kuna jumba aina ya ghorofa.

Hili ni jumba la hospitali ambapo hufahamika kama Aga Khan University Hospital. Jumba hili lina vyumba vingi, na vyumba hivyo viko kwenye ghorofa. Vilevile, kuna miti.

Hiki ni kituo cha afya ambapo watu hukuja na kutibiwa magonjwa tofauti, tofauti. Kituo hiki kiko ndani ya jumba la ghorofa. Vilevile kuna miti kando, kando ambayo imekua mikubwa.

Hii ni picha ya skirini ambayo juu inaonyesha jumba ambalo mlango wake umefunguliwa kisha pia kuna gari ambalo liko kando. Chini yake kukiwa na daktari ambaye anamdunga sindano mhudumu.

Hawa ni madaktari ambapo madaktari hawa wako katika oparesheni ya uponyaji. Madaktari hawa wako watatu na kisha wote hujumuika kwa ajili ya oparesheni hiyo.

Hiki ni chombo cha elektroniki ambapo chombo hiki hutumiwa kupima joto. Chombo hiki huwekwa mbele ya mtu kwa ajili ya kupima joto lake.

Huyu ni daktari ambaye amesimama. Daktari huyu anashika kifaa fulani huku akiwa anakiangalia na kukikagua. Pia kuna malazio ya kulala kwa ajili ya kupimwa.

Kuna mtu ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa huku kukiwa na daktari anampima mtu huyo. Daktari amevalia glovu na kisha kushikilia chombo fulani huku akiwa anampima mtu huyu.

Kuna mgonjwa mmoja ambaye amekuja hospitalini, kwa ajili ya matibabu. Mgonjwa huyo akiwa amewekwa kifaa mkononi, mwake kwa ajili ya kupimwa. Pia kuna daktari ambaye anampima mgonjwa huyo.

Hiki ni kiti cha chuma ambacho juu yake kumewekwa godoro jeusi na pia chini yake kuna boksi ambalo lina rangi ya nyeupe.

Kuna viti na pia kuna meza ambayo pia, iko na kabati pia kuna tarakilishi ambazo ziko juu ya kabati.

Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda akiwa amefungwa bandeji kwenye mkono. Pia kuna daktari ambaye amevalia glovu za nyeupe kwa mkono.

Hii ni picha ya skrini ambayo inaonyesha ukurasa wa governor Jonattan. B. Cherin. Kukiwa pia inaonyesha vyombo tofauti tofauti ambavyo vimewekwa juu ya meza.

Hawa ni madaktari wawili ambao madaktari hawa wamesimama na kuangalia mbele kwa ajili ya kupigwa picha, vilevile wameshikilia kitu mkononi mwao.

Kuna mtu ambaye amesimama huku kukiwa na meza na kiti. Pia kuna picha za ukuta ambayo zinaonyesha watu fulani na kuelekeza jambo fulani.

Kuna watu wawili ambao wamekaa kwenye kiti. Watu hao wote wakiwa ndani ya ofisi, huku mwingine akiwa ameshika rununu mkononi mwake.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo katika kituo hiki kuna daktari na wagonjwa ambao wamekuja kuhudumiwa. Vile vile, kuna watu ambao wamekaa chini, huku wengine wakiwa wamesimama.

Kuna daktari mmoja ambaye amevalia barakoa huku akiwa ameshikilia kitabu mkononi mwake, huku kukiwa na mtu mwingine ambaye amekaa chini akiwa ameshikilia rununu huku akiwa anaangalia kitu fulani.

Hawa ni watoto wawili ambao wamesimama. Watoto hawa wako katikati ya takataka ambazo hutupwa na watoto hao wanaangalia mbele. Pia kuna miti ya aina ya migomba.

Kuna daktari ambaye amekaa chini na kuvalia barakoa. pia daktari huyo amevalia glovu ya rangi ya samawati.

Huyu ni mtu ambaye anameza tembe. Mtu huyu akiwa ameiweka tembe hizo mikononi mwake huku akiwa anataka kumeza tembe hizo kulingana na ushauri wa daktari.

Hizi ni dawa mbazo madaktari hutumia kuwatibu wagonjwa wakiwa na magonjwa tofauti tofauti. Vilevile dawa hizi huwekwa mbali na wanafunzi.

Kuna mtu ambaye amekuja kwenye kituo cha afya kwa ajili ya matibabu, kisha akiwa anachukuliwa damu yake kwa ajili ya kupimwa. Vili vile, kuna daktari ambaye amevalia glavu, kwa ajili ya kuchukua damu ya mtu huyo.

Kuna watu ambao wako kwenye maandamano Kwa ajili ya kupinga jambo fulani. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa huku kukiwa na mtu mmoja ambaye yuko mbele yao akiwa amevalia kanzu nyeupe .

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wote wakiwa wamesimama na kushikana. Pia wanafunzi hawa wamevalia sare ya kijani kibichi na samawati.

Kuna mgonjwa ambaye amekuja hospitalini kwa ajili ya matibabu. Mgonjwa huyu anaangaliwa na daktari huku akiwa anampima kwenye mkono.

Huyu ni mwanamke ambaye yuko mja mzito. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti. Vilevile kuna tembe ambayo ameiweka kwenye mkono kisha mkono mwingine akiweka gilesi ya maji akitaka kukunywa.

Huyu ni mtu ambaye anataka kumeza dawa. Mtu huyu anatoa dawa hiyo kwa karatasi ambapo imewekwa dawa hiyo. Vile vile, anafuatilia mashauri ya daktari jinsi atakavyomeza dawa hizo.

Kuna gari aina ya lori ambalo limesimama na kisha kufunguliwa mlango wake wa nyuma. Gari hilo ni la USAID ambalo hupatiana vyakula vya msaada. Pia kuna miti na nyumba.

Huyu ni mgonjwa ambaye amekuja kwenye kituo cha afya, kwa ajili ya matibabu. Vile vile, kuna daktari ambaye anampima mgonjwa huyu, huku akiwa amevalia nguo yake ya kazi.

Kuna mtu ambaye amekuja kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kutibiwa. Mtu huyo amekaa chini na kuweka mkono wake tayari kwa ajili ya matibabu. Vile vile, daktari na mtu huyo wamevalia barakoa.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo kuna mgonjwa ambaye amekuja kwa ajili ya matibabu. Huku kukiwa na daktari ambapo anamdunga sindano kwa ajili ya matibabu.

Kuna daktari ambaye anamdunga sindano mtu kwenye mkono. Pia daktari huyu amevalia barakoa kwenye mdomo wake. Vile vile, kuna mtu ambaye anarekodi video kutumia kamera.

Kuna mama ambaye amemleta mtoto wake hospitalini kwa ajili ya matibabu. Pia kuna daktari ambaye anamwekea mdogo huyu mdongo mwake, pia daktari huyu amevalia glavu za samawati.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, huku akiwa anapokea matibabu.

Huyu ni mtoto ambaye anapokea matibabu. Mtoto huyu amevaa kanzu. Vile vile amepanua mdomo wake na kuuacha wazi kwa ajili ya kupokea tibabu hiyo.

Kuna watu ambao wamekaa chini, huku kukiwa na wengine wameshikilia watoto. Vile vile, kuna mtu mmoja ambaye amevalia shati nyekundu na sketi nyeusi, akiwa amesimama.

Kuna daktari ambaye anamtibu mgonjwa ambaye yuko kwenye kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa huyo akiwa ameshikilia mtoto mkononi mwake pia.

Hawa ni watu ambao wanachota maji watu hawa wakiwa mmoja anachota huku mwingine akiwa anabeba maji vile vile kuko na ukame.

Kuna daktari ambaye ameenda nyumbani mwa mtu mmoja ambapo ameketi kwenye kiti. Mtu huyo akiwa anangoja matibabu ya daktari huyo ,ambaye anaandaa dawa hiyo kwa ajili ya matibabu.

Kuna watu watatu ambao wote wamesimama huku, mmoja akiwa afisa wa polisi; huku akiwa anawakabidhi kitu fulani wote wakiwa wamevalia glavu.

Huyu ni daktari. Daktari huyu akiwa anapima dawa tofauti tofauti huku akiwa anaziangalia. Vilevile daktari huyu amevalia glovu. Pia kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Kuna watu wawili ambao wote wamevalia barakoa. Huku mmoja akiwa anachota maji kutumia geleni lake huku mwingine akiwa anauza maji hayo.

Kuna mahali ambapo ni pa kujisaidia kwa wanaume na pia kwa kuogea, vile vile kuna miti mikubwa ambayo imekuwa pia kuna mabati ambayo yamewekwa kwa ajili ya ulinzi.

Hawa ni watu ambao wamekusanya takataka na kisha kuziweka kwenye lori. Watu hawa hukusanya takataka ili kusafisha mji na kuuweka kwenye usawa. Pia, kuna watu ambao wamesimama.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo wagonjwa tofauti tofauti hukuja na kutibiwa. Pia kuna mgonjwa mmoja ambaye anadungwa sindano kwa ajili ya matibabu.

Kuna watu tofauti, tofauti ambao wanatembea huku wakiwa wamevalia barakoa. Vilevile kuna basi ambayo imeegeshwa, pia kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Kuna mtu ambaye anaosha mikono yake kwa kutumia sabuni. Pia mtu huyo anatumia maji ya mfereji yaliyokua yamewekwa ndani ya mtungi.

Kuna watu wawili ambapo mmoja ni mvulana na mwingine ni msichana. Msichana huyo akiwa anapitia maumivu fulani mguuni mwake huku kukiwa na mvulana ambaye anajaribu kumtibu msichana huyo.

Huu ni mchezo wa miereka ambapo mtu huyu amepigwa mdomo. Mmoja wa akiwa amevalia glovu nyekundu na mwingine ya samawati.

Huu ni mkono wa mtu ambaye amekunja vidole vitatu kisha kuwacha viwili. Pia mkono huo ameuwekelea juu ya sweta.

Huu ni mti wa aina ya parachichi. Parachichi hizi zimekomaa huku zingine zikiwa bado hazijakomaa. Vilevile parachichi hizi huvunwa na kisha kuuzwa.

Hii ni miti ambayo imekuwa mikubwa. Miti hii hukuwa na manufaa tofauti tofauti ambapo huleta mvua na pia hukatwa kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti.

Hapa ni ya mahali ambapo watu hukuja na kununua vitu za utamaduni ambapo hukuwa wanasherehekea jamii fulani. Vitu hivyo hukuwa na umuhimu tofauti tofauti.

Huu ni mti wa aina ya mwembe ukiwa bado haujazaa matunda, kando ya mmea huo pia kuna mimea mengine ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna mgomba ambao umezaa ndizi ambazo bado hazijakua tayari ambapo pia kuna matawi yake ambapo moja imenyauka zingine zikiwa bado ziko kijani kibichi.

Hii ni mimea tofauti tofauti, ambayo imeshakua mikubwa. Baadhi ya mimea hio ni mgomba ambao pia nao umeshakua mkubwa.